Mwanamke huyu anajivunia kuwa mama kwa sababu amejifungua mtoto wake wa kwaza ambaye ni kiume. Ana furaha tele kwa sababu Mungu amembariki mara ya kwaza kumpata mtoto mzuri bila shida au upasuaji.

Mwanamke hutu ambaye ameleta mtoto wake wa kiume hospitalini ili ahudumiwe na madaktari kwa njia bora na rahisi. Mtoto huyo anapata matibabu kupitia mwanamke mmoja ambaye ni daktari wa serikali. Anampatia dawa ya kumeza.

Huyu ni daktari wa mitishamba. Anatumia watu kutibu, kupitia dawa ya mzizi ya miti na majani za miti. Naye kazi hiyo inataka ujuzi sana. Si kila mtu ana uwezo ya kutumia hizo vitu, kwa sababu zinaweza kukuathiri njia tofauti.

Mwanamke huyu anapewa dawa ya kujikinga maradhi haswa maradhi au virusi vya Rubela na virusi vya Corona. Dawa hii haiwezi kupatikana kila mahali ilitoka Ulaya na kununuliwa na Rais Ruto.

Hapa mvua imehadhiri wananchi njia tofauti. Njia kubwa kabisa imeleta shida hapa, ni mvua imeharibu njia ambayo zilikuwa zinaenda na magari. Hawa ni wasafiriaji wa nchini Kenya.

Huyu alikuwa nyumbani kwa miaka lakini leo ametembelea daktari. Mikono yake inashtusha kwa sababu mikono yote kuna vidonda, ukigusa damu inatoka. Daktari anamhudumia kwa njia bora sana ya kumuosha.

Mwanamke huyu ameleta mtoto yake ili apate matibabu kwa hospitalini. Naye mwanamke huyu ambaye amevaa nyeupe ni daktari ya watoto. Baada ya kuitibu anaipea sindano moja ya kujikinga maradhi tofauti ambayo zinaadhiri watoto.

Huyu ni daktari mwanamke huyu ni daktari ambaye amevaa miwani. Anatoa mawaidha na kuwaeleza jinsi ya kujikinga maradhi tofauti. Wanawake hawa kutoka msituni ambao wanafaa nguo ya kitamaduni ya kabila moja ambayo kinaitwa Maasai.

Mama huyu ni dakitari wa watoto, naye anamwambia mwenye mtoto au mama ya mtoto kwamba amempea mtoto chakula ambacho sio sawa. Inaadhiri na kudhulumu afya ya mtoto.

Mvua ilinyesha tele barabarani ikaharibika maji mingi sana. Maji hii inaweza kuumiza binadamu na uwezo ya kubeba watoto na kupeleka kwa mto, binadamu wakitembea kwa mguu anaweza kuteleza kuanguka chini na kuvunjika.

Bidhaa hiki au kifaa hiki hutumika na wanawake kuivaa na wasichana wakati ambao wako mgonjwa upande wa kiuno na kueda chini, hapo kuna madamu zinatoka zinazuia hizi kifaa ziko hapa.

Dawa hii inatibu magonjwa matatu na inakinga magonjwa matatu. Mtu hafai kudungiwa ikiwa mingi. Kila mtu anafaa kupiwa na kiasi ya miaka. Inatibu magonjwa kama virusi vya rumbela.

Meza hiki ina dawa tofauti ambao zote zimewekwa katika chupa, hio ni alama ambayo inatuonyesha dawa hizi si dawa za hospitali za kawaida au daktari wa kawaida, ilhali ni dawa za mitishamba.

Ajali barabarani hapa. Gari kubwa ambaye ni gari ya kubeba mzigo mingi sana , alianguka katikati ya barabara kwa sababu ya mfuriko ya maji. Mvua ilinyesha sana na maji ziliadhiri watu kwa njia tofauti .

Vitu hizi za kitamaduni hutumiwa kwa njia tofauti. Zingine hutumika kwa kuhifadhi vitu kama kabila za wamaasai, rendile na wasomali wanatumia kuhifadhi vitu, ilhali zingine wanatumia kuweka.

Wanauza dawa ya mti shamba. Dawa hiyo hutokana na mzizi ya miti tofauti. Si kila mtu ako na ujuzi ya kutoa dawa hii. Ambaye ni watu wachache ndio wana uwezo ya kutoa hii.

Huyu naye hoja au shida lake yake kubwa ni mdomo . Kwa sababu ameikula vitu tamtamu meno yake ikaharibika, zingine zikakuwa nyeusi na kuoza, sasa anahudumiwa kwa care ingine mzuri.

Hapa kuna ujumbe ya kwamba Nakweti, kuna daktari kwa jina ya Mduba, ambaye anatengeneza dawa tofauti za kutibu magonjwa. Anatibu magonjwa kama nguvu za kiume, shida wa ngiri na isitoshe bado anasema anatibu kaswende sugu.

Huyu ako na shida ya sikio. Mdudu iliingia kwa sikio zake na ikakufia ndani naye imeoza an kufura sasa inaanza kumuuma. Madaktari hawa wanamsaidia kutoa zile zile dudu na kusafisha hiyo masikio yake.

Mwanaume huyu ni ya kushona nguo, anashika mashine ambaye inatumika kutengeneza nguo tofauti, sababu mashine hiki inashona nguo kwa njia rahisi sana kutumia stima.

Mwanamke huyu anajivunia kuwa mkenya kwa sababu yeye anapewa dawa ya kujikinga maradhi tofauti. Dawa hiki nayo haipeanwi kwa watu wote lakini kwanza wanapewa wafanyakazi wa serikali.

Watoto hawa ni mayatima hawana uwezo wa kununua maji safi. Wanaichota maji hapa na kuenda kuifanya safi kidogo na kuitumia. Lakini shida ambayo inazaleta hii ni watoto hawa wapate ugonjwa na wambukizi.

Mwanamke huyu ambaye amevaa miwani anapewa dawa ya kujikinga ugonjwa ya rubella au virusi vya rubella ambayo imemaliza watu wengi haswa wototo humu nchini Kenya.

Wanafunzi hawa wa shule ya msingi. Vijana na wasichana. Wanajivunia kukunywa maji safi. Wanasemekana ukikunywa maji safi ni mzuri kwa afya ya watoto.

Awa ni wasafishaji wamitando tofauti humu nchini. Huwa wanapigananga na maradhi tofauti kama viruzi vya corona na vinginevyo. Mwaname huyu na mwanamke wamesomea udaktari wakiasili.

Dawa hiki ambayo iko kwenye chupa nyeupe ya plastiki ni ya kumeza na ukimeza shughuli au shidà ya kumeza hii dawa ni upande wa kitanda ni inasaidia kufanya kazi upande wa kitanda haswa wanaume.

Huyu alifikiria sana kujenga vyuo mahali kama hapa kwa sababu huwezi kaa bila kutembelea choo kwa sababu inafanya wanadamu wote waende choo wale wako nao huko msituni wako na uwezo wa kuenda kwenye wanataka ikiwa amefikiria na kujenga.

Daktari huyu wa kiume anasoma dawa ambayo imeletewa na serikali kuu. Saa hivi mara yake ya kwanza kuona dawa kama hiki mbeleni haikuwa mahali kama hapa. Huyu ambaye akona ujuzi ya madawa ya kuuza.

Wamama hawa wameadhiriwa na mvua nyingi ambayo ilikuja humu nchini. Mvua hii imeadhiri watu kwa njia tofauti, mafuriko ya maji kila mahali. Maji hii zimeleta shida za manyumba kubomoka.

Mwanamke huyu ameleta mtoto wake wa kiume hospitalini, badala ya kuendesha au kuhara sana. Naye daktari amegundua mtoto ana shida ya tumbo. Sasa anampea mtibabu. Anamdunga dawa ya mlele.

Mwanamume huyo ambaye ameficha uso yake kufungia kitambaa nyeupe, anafanya kazi ya kuvukisha hawa watu hii maji inaenda , lakini akikupeleka upande ingine ile, lazima utamlipa.

Hawa ni madaktari ya watoto ambao wote ni wa kike. Wanahudumia mtoto mmoja ambaye amezaliwa kama akona shida ya kupumua. Mtoto huyu mama yake alijifungua kama mtoto ni mgonjwa lakini hatujui shida.

Mvua imenyesha nyingi sana maji tele barabarani .Magari zina shida ya kupita, binadamu akijaribu anateleza na kuanguka chini na ukianguka chini ni shida kwa sababu unaeza kuvunjika.

Daktari huyo wa kiume anajitayarisha kudunga mama mmoja ambaye anasikia uchungu sana. Dawa hiki ni dawa ya aina tatu ya kupunguza uchungu, ya kutibu maradhi na ya kukinga.

Mwanamke huyu amekuwa na shida ya meno kwa miaka mingi sana, haswa huyu meno zake zimeoza nusu. Sasa zimekuja hapa kuekewa meno zingine ambao nzuri sana, hazina ugonjwa zozote zile.

Mwanamke huyu ako na ugonjwa ya sukari naye daktari anamweleza zile vitu anafaa awache kutumia ndiyo akue na afya bora na zile vitu anafaa kutumia. Kwa sababu ugonjwa hiyo inaadhiri watu kwa njia tofauti mingi sana.

Hawa madaktari ambao wamevaa nguo zinafanana, wanafanya upasuaji katika sehemu ya mwili ambayo huyu mgonjwa alikuwa ana mawe inamsumbua. Na wenye wamesimama nyuma mmoja ni bibi yake ambaye anashuhudia upasuaji.

Mwanamke huyu anapewa dawa ya kujikinga maradhi. Maradhi hiyo inajulikana kama virusi vya korona, ambaye iliadhiri humu nchini Kenya miaka zilizopita. Maradhi ambayo ilileta shida kubwa na hasara.

Mwanamke huyu anahudumiwa na dakitari wa mwanaume ambaye amevaa miwani. Mkono yake ikona shida ya kwamba wakati wa baridi anasikia uchungu kwa mfupa. Dakitari anampima na kujua makosa iko wapi au shida iko wapi.

Mwanamke huyu ambaye anafurahia akiwa na daktari wake wa kike, anaonyesha ya kwamba huyu mwanamke alikuwa na ugonjwa wa saratani ambaye ilikuwa inamsumbua sana amenyoa nywele kwa hiyo sababu.

Mwanaume huyu ambaye amejivaa saa, ameenda hospitali ili ahudumiwe, naye mwanamke huyu ni daktari ambaye ako na ujuzi sana, kulingana na mimi anapea yeye dawa ya kujikinga maradhi tofauti.

Hii bidhaa ambayo ni ya kitamaduni hutumiwa na kabila tofauti humu nchini Kenya. Kabila wa kwanza ni maasai, ya pili ni wasomali ambao hoja nadhumuni yao kubwa ni kuwekea hiyo kitu maziwa.

Hapa kuna vitu za kitamaduni. Vitu hizi hutumiwa na kabila haswa ya Maasai, Wasomali pia hutumia, Wagiriama, Waturkana na wenginezi. Vitu hizi ni vitu tofauti kama kufungia shingo, kichwa na madawa za mitishamba

Mdudu hii ina sifa kinzani humu nchini kwa sababu imewasumbua wale wanaishi na wale wako msituni, na wale wako shambani kwa sababu inakula matawi ya miti na kufanya vitu zikauke haraka sana.

Dawa hii ambayo ni ya kukunywa imetengenezwa na miti ambayo inajulikana nchi zima. Miti hiyo inajulikana kama mwarubaini. Karibu imemea kila nyumbani huku kenya.

Daktari huyu wa kike anatibu mwanamke mwenzake kwa njia ya urahisi ambaye anamdunga sindano ya mkono na kujua kuna ugonjwa gani inamsumbua, yaani anachukua damu na kuipima na kujua anasumbuliwa na ugonjwa.

Mama huyu ameleta kijana yake mdogo ambaye ni mchanga hospitalini ili apate matibabu, na kijana ni msumbufu amesumbua madaktari mpaka mama amemshika mkono na miguu yote. Naye mwanamke huyu ambaye ni daktari anampea dawa ya.

Dakitari huyu wa kike anaokoa maisha ya mwanamke mwenzake ambaye anashindwa kupumua. Mwanamke huyu akona shida kuu upande wa kifua kwa sababu yeye kupumua imekuwa shida na usipopumua vizuri utaaga.

Daktari wa miti shamba ametegeneza dawa ya kutibu ugonjwa ambaye imemaliza wakenya miaka iliopita. Ugonjwa hii ni virusi vya Corona. Dawa hii inasemekana inatibu virusi vya Corona.

Mama huyu anajivunia kuwa mkenya kwasababu alisaidiwa na serikali, kitu hiki kililetwa na watu wengine lakini ilikuja kupitia serikali ya Kenya na mama huyu anatumia kunawa mkono.

Dawa hiki inatibu magonjwa matatu tofauti. Magonjwa hizi moja yao ni virusi vya rubela ambaye ziliua watu wengi sana humu nchini Kenya. Isitoshe bado inatibu magonjwa mawili ambaye ziko.

Hapa kuna upasuaji inaendelea, madaktari wamekutana kumsaidia huyu ili wamwokoe maisha yake. Naye kuna mmoja ambaye amevaa nguo tofauti. Daktari mmoja anafunza wengine na mmoja...

Mama huyu leo anajivunia kuwa mkenya kwa sababu amepokea dawa ya kujikinga maradhi au virusi vya korona bil matibabu. Serikali imesimamia mambo hiyo na.

Mwanaume huyu amejitokeza na kwa hospitali ili na kukuja hospitali ili apate matibabu na madawa tofauti. Naye daktari ameamua kumpea dawa ya kujikinga maradhi ambayo imeua wakenya wengi humu nchini maradhi ya.

Mtoto huyu alihudumiwa na daktari huyu mama. Mwanamke alimsaidia sana kwa sababu yeye alikuwa mgonjwa. Alikuwa anasumbuliwa na virusi vya Rubela na misulsi ugonjwa ambayo inasumbua watoto sana.

Hawa ni wafanyikazi au wadaktari wa hospitali kuu humu nchini Kenya , hospitali ya Kenyatta lakini jukumu au shughuli yao ni kuhudumia wale watu wamepata ajali kwa uharaka.

Huyu mwanamume ambaye amevaa suti na kofia nyeupe ,ange anaangalia madaktari wenzake ambaye ni wadogo wake venye wanatibu watoto. Yeye ni mkubwa wa daktari wa watoto ambao wanafanya kazi.

Hapa mvua imenyesha tele, mafuriko ya maji barabarani, manyumba zimeadhiriwa, hawa ambao maskini wanaishi kwa mabati, nyumba yao imebebwa na maji, kitanda imezama, watoto hawako, mama na mzee wako na shida sana.

Huyu ni daktari ambaye amesomea kuhusu meno au jino. Naye mwanaume huyu amekuwa na shida ya jino kwa wakatilifu. Jino ya mwisho upande wa chini inauma sana anakuja hospitalini kumtembelea daktari naye daktari ameamua kumngoa hiyo jino.

Mwanamke huyu ambaye amevaa kofia nusu ameleta mtoto wake hospitalini ili ahudumiwe na madaktari. Mtoto huyu anapewa dawa ya kujikinga ugonjwa ambao unaitwa polio. Ugonjwa huu unafanya watoto wawe kiwete au viwete.

Washonaji hawa wawili wakike wanashona vitu tofauti kama vitu vya kufungia uso na mdomo. Hizi hutumika kujikinga maelezi ambao zinaadhiri watu, njia ya kuzuia upepo au hewa.

Mwanaume huu ambaye ametembelelea hospitalini leo, ako na shida ya mfupa. Daktari anaangalia shida yake iko wapi, kwa sababu yeye anaumwa na mg, mguu haswa upande ya magoti.

Hawa ni wanawake wa Kenya ambao wanatoka kutoka kabila ya Maasai na Turkana. Wamevaa nguo za kitamaduni zao na wamebeba mtungi ya maji. Kubeba mtungi namna hii si rahisi ambayo inahitaji ujuzi.

Daktari huyu ambaye ako na ujuzi ya upande wa mdomo, anasaidia mwanamke huyu kutoa jino, na kuiosha jino zingine ili, zisioze kama hii ambazo zinatolewa saa hizi.

Hii ni dawa ya mtishamba ambayo iko kwa chupa, ukikunywa dawa hii unaendesha na kumaliza ugonjwa za tumbo, kuua minyoo ambayo zinakusumbua tumboni, zikikuuma uma zikiskia njaa, hizo zinamalizwa na hii dawa.

Dawa hiki ya kumeza ya watu wakubwa , watoto hufai kutumia dawa kama hiki ni ya watu wakubwa, watu wazima wanafaa kutumia na dawa hii si dawa ya kutibu maradhi au ni dawa ya kupunguza uchungu inapunguza uchungu .

Mwanamke huyu ambaye amevalishwa miwani nyekundu, hoja na dhumuni ya kuvalisha miwani hiyo ni ili macho yake isiadhirike na tochi ambayo inatumika an daktari.

Hii ni shule ya msingi ya wasichana, wasichana hawa wanafunzwa na walimu wao ya hali ya kujikinga wakati ambao wanapata damu za kutoka na wasichana wakikua wakubwa katika.

Kulingana na mimi inaonekana joto imezidi , mvua imekosekana watu hawa wamepiga magoti kuinua mikono juu wakiomba Mungu yaani Mungu awahurumie na awasamehe madhambi zao ili wapate chakula vizuri na maji vizuri.

Mwanamke huyu jino lake la kushoto upande wa chini imeoza, naye daktari ameamua baada ya kuitazama na kujua hali yake ya kiafya, ameamua kuing'oa ili msichana akae na amani na afya nzuri.

Daktari huyu wa kike ambaye amevaa kitu nyeupe anatibu mtoto mmoja ambaye aliletewa na mwanamke mwenzake huyu mtoto anapewa sindano inayojulikana kama chanjo ambayo watoto hupewa kwa miezi sita inawasaidia kukinga maradhi

Mwanamke huyu ambaye amevaa miwani. Anadunga dawa ya kujikinga maradhi tofauti. Dawa hizi mtu akishindwa kudungwa akiwa mtoto, lazima adungwe akiwa mkubwa kwa sababu asipodungwa maradhi zitamsumbua sana.

Huyo madaktari matatu wamekutana ili wamuhudumie yeye peke yake, kwa sababu yeye jino yake imeoza, na ikioza zaidi inaweza kuleta shida ya kuadhiri mameno zingine zilioko mdomo.

Mdudu hizi hukula miti tofauti, inakula nyasi na matawi za miti za kuiacha miti kama imekauka lakini huku kwetu haziezi kula kwa sababu zinakula miti zote kama Muarubaini na zingine.

Mwanamke huyu ana furaha tele kwa sababu alikuwa na shida ya maji kwa miaka mingi sana. Sasa serikali imewachimbia mahali ya kupata maji na inatengenezea. Sasa ananawa mikono kwa mara ya kwanza kwa maji ya serikali.

Huyu ni mzungushaji dawa. Dawa hii hupewa watoto haswa wale wa umri wa chini ya miaka tano. Inapewa kuzuia ugonjwa ya polio. Anabeba dawa ya kukinga maradhi ya polio.

Mtoto huyu wa kiume alivunjika mkono wa kushoto nayo ya kulia anadungwa sindano hili uchungu ipunguzike ndo atibiwe vizuri. Yaani amevunjika arekebishwe vizuri mkono wake.

Mwanamke huyu ambaye anashikilia karatasi nyeupe anadungwa dawa ya kujikinga maradhi tofauti kama virusi vya Rubela ambao zina sifa humu nchini za kumaliza watu haswa watoto, wa kike na kiume wote.

Huyu ni daktari wa meno au jino na yeye anahudumia mwanamke mmoja ambaye amevaa miwani. Mwanamke huyu amekuja ili awekewe jino kuna nafasi mdomo yake kuumanisha jino ambayo ilikua hapo mbeleni imeanguka.

Mwanamke huyu amejifungua kwa hospitali ya serikali na amepata matibabu za kutosha. Sasa ana mtoto wake ana ambayo ananyonyesha vizuri sana anashukuru serikali ambayo imemlipia upasuaji.

Mama huyu ameshika macho hili avumilie kwa machungu ambayo alikuwa anayapitia. Sasa amepata matibabu. Kidogo anasikia uchungu kidogo lakini amepata matibabu na anapewa dawa ya kujikinga maradhi.

Ajali barabarani. Magari mawili ambazo zimetoka njia tofauti zimegongana barabarani gari moja ambayo ilikuwa imebeba mafuta aina ya petroli imewaka moto na moto ikashika mtaa mzima.

Huyu ni daktari wa kiume ambayo anahudumia hawa watu wote, kupea sindano ya kujikinga maradhi ya virusi vya Corona. Sindano hiki ambayo haikutengenezwa humu nchini Kenya, ilitoka ulaya lakini madaktari wetu ndio wanadunga watu.

Hapa kuna ajali barabarani ambayo inasababisha kifo za wananchi kwa sababu gari hizi zimegongana. Gari mmoja ambayo kati zile zimegongana ilikuwa inabeba mafuta aina ya petroli ambayo inasababisha huyu kuwasha moto.

Wa daktari hawa wawili, mwanamke ambaye amevaa nguo nyeupe na amefunika mdomo ambaye amevaa miwani maridadi sana, daktari yule wa kike, na huyu wa kiume wanahudumia mteja mmoja ambaye ako na shida.

Huyu alitolewa jino na daktari huyu mwanaume lakini shida kubwa hapa ni baada ya kutolewa jino ametoa damu nyingi sana na damu yake imekataa kusimama naye daktari anamsaidia kupunguza damu.

Dawa hii ambayo daktari anaishikilia pamoja na shindano inakinga maradhi matatu ambazo mbili zinaumiza watoto sana. Moja ni virusi vya Rubela ambayo inaumiza.

Bidhaa hizi ni za kitamaduni na ni ya daktari ya mti shamba. Ama wengine wanakuanga nao ni waganga au wachawi. Hao pia hutumia bidhaa hizi kufanyia shughuli zao.

Chupa hii iko na dawa za kumeza. Dawa hizi ambazo hazijatoka hospitali kuu au hazijatoka mahali dawa zingine zinatokanga. Hii imetoka kwa daktari wa miti shamba, naye inatibimu magonjwa ya tumboni.

Askari, maaskari hawa wanashuhudia hasara ambayo wanapitia wananchi hao raia. Nyumba zimeboromoliwa, nyumba zimeboromoka na tingatinga imeharibu vitu hapa. Lakini askari wanaangalia kuliko wafunge wenye wanafanya makosa.

Mvua imeadhiri wananchi njia tofauti sana. Kuna wale vitu zao zimebebwa na maji, naye hapa mvua imeharibu barabarani. Hawa hawawezi vuka maji bila amani kwa sababu inawaharibu vitu zozote ambayo zilikuwa za..

Mwanamke huyu wa nywele ngumu ameleta mtoto yake hospitalini ili ahudumiwe. Na daktari ameamua kumpea dawa mbili tofauti, ndiyo ambayo unameza mara moja ukiwekewa mdomo na ingine ya kudunga ya sindano.

Hii ni dawa ya kitamaduni ambayo inatengenezwa kutoka mitishamba, dawa hii si kila daktari au kila faktoria ina ujuzi wa kutengeneza, inahitaji ujuzi zaidi ambaye kuna kua mtu ambaye ametengeneza kwa miaka mingi.

Mzee huyu ambaye amevaa kofia ya kihistoria au kimila, anakaa chini akipimwa na mzee mwenzake ambaye amejifunika mdomoni akijihadhari ugonjwa inajulikana kama Corona au virusi vya Corona.

Dawa hii ni dawa ya kujikinga maradhi. Kuna dawa aina mbili humu nchini. Kuna dawa ya kutibu maradhi na kuna dawa ya kujikinga maradhi ambayo inasaidia kujihadhari na kuna dawa inasaidia kupunguza uchungu.

Wakenya wamekuja na mtungi za kutosha. Mtungi zimewekwa mstari refu sana hapa. Kila mtu anataka kupata maji safi na bora ili waishi kwa maisha vizuri sana.

Hawa ni wafanyikazi wa hospitali kuu wa Kenya ambayo inajulikana kama Kenyatta, nimepewa jina ya rais mustaafu wa jamhuri ya Kenya, hawa watu wamebeba bidhaa ambaye inasaidia wagonjwa ambao wako na ugonjwa ya shida ya kupumua.

Mwanamke huyu ambaye anaonekana anacheka anaelimisha wasichana au watoto wanafuzi wa kike shuleni kwa sababu hiki kifaa ambao kimeshika kwa mkononi ni ya kuvaliwa na wasichana.

Wanawake hawa ambao wamekuja kwa wingi hapa ndani. Daktari hawa wote wamesomea kutibu wanawake kwa njia tofauti na kuwasaidia. Sasa mmoja anatolewa jino, na hao wengine wamekaa wote wanaongojea.

Hapa kuna maporomoko zaa nyumba, gorofa za kifahari zimeanguka chini na kuporomoka. Sasa hali ni mbaya sana wananchi wamekufa nusu, kuna vita mbaya sana imeadhiri watu kwa njia tofauti.

Mwanamke huyu anadungwa mahali upande wa juu mkono. Inamaanisha ya kwamba ukidungwa pale wewe hupewi dawa ya kujitibu au kutibu ugonjwa ilhali unapewa dawa ya kujikinga maradhi yeyote ile.

Vita imesababisha watu wakose manyumba zao. Gorofa hizi zimeporomoka ziko chini. Watu wamekosa maisha yao na kukufa, wengine wamefariki wengine wako hali mahututi na kuna.

Mvua ilinyeesha tele. Bahadhi lileta maji, mafuriko iko kwa barabarani imehiribika. Sasa wananchi hao raia hawawezi tembea venye wanataka. Magari na mabodaboda lazima zisukumwe naye binadamu akipita na viatu anateleza.

Mwanamke huyu au mama huyu ambaye ni Msomali alileta mtoto wake wa kiume hospitalini ili ahudumiwe na daktari ambaye ako na ujuzi ya kutibu watoto. Naye daktari anamudunga sindano kujikinga maradhi tofauti.

Mwanamke huyu mjamzito amekuja kuhudumiwa na mwanamke mwenzake, lakini shida ni hajaenda hospitali, labda hakuna hospitali kwenye ako, naye huyu mwanamke ambaye anamhudumia ako na ujuzi wa kuzalisha.

Bidhaa hiki cha kitamaduni hutumika na mila tofauti humu nchini Kenya, kabila ambayo inatumika moja yao ni kimaasaia ambayo huwa wanaweka vitu tofauti na wasomalia ambao wako na sifa ya kuweka maziwa.

Huyu ambaye amevaa kanzu anauza vitu tofauti kwa jamaa ambaye anaendesha bodaboda. Mmoja ya hizi vitu anaziuza ni njugu ya karanga.

Mwanamke huyu ambaye anatolewa jino nakuwekwa ingine anahudumiwa na wanawake wenzake ambao ni madaktari na wakona ujuzi. Wamesomea kuweka jino ya kutoa.

Dawa hii inatibu ugonjwa tofauti lakini haswa inasaidia wale wanaume hawajiwezi upande wa kitanda. Dawa hii umezwa na wanaume na wanawake lakini sanasana wanaume ili wafanye kazi vizuri upande ya kitanda.

Huyu ni daktari lakini madaktari huwa na makazi tofauti. Kazi yake kuu huyu ni kupima damu ya watu na kujua wagonjwa wao naye wakijua ugonjwa yao ni madaktari mwingine wanawapatia dawa.

Dawa hiki kidogo ambayo iko kwa chupa moja inafanana. Unatibu magonjwa matatu ambayo zina sifa mbaya saba humu ndani ya Kenya ama humu nchini kwa sababu mgonjwa hii mmoja ikona virusi ambayo inamaliza watu.

Mwanaume huyu ambaye ameshika mtoto akona furaha tele kwa sababu bibi yake amejifungua mtoto wa kwanza wa kiume na yeye anafurahia mara ya kwanza Mungu amembariki na mtoto na sasa anashukuru sana Mungu.

Hapa kuna ajali ya moto, manyumba zimeungua .Vituti zimechomoka , moshi na moto tele hawa watu ambao wa raia hawajiwezai ama nyumba zao zimechomeka , wanahitaji wazima moto wakuje na wazime.

Hoja na dhumuni ya kutengeneza dawa hiki ambayo iko kwa chupa nyeupe. Ni moja peke yake. Hoja kuu ya kutengeneza dawa hii ni kukinga maradhi. Maradhi yoyote hili imetenengezwa kwa sababu yake.

Huyu ananyunyizia mimea dawa tofauti ya kuuwa wadudu na wanyama ambao wanakuja kuharibu mimea hizi, kwa sababu hivyo ndio ukinunua mboga unafaa kuosha mara ya kwanza kabla ya kupika.

Watu hawa wanafanya usafi ya mazingira na barabara. Usafi hii inaleta maisha vizuri upande ya afya. Kwa sababu tukishinda kufanya usafi kama hii, kutakua na magonjwa ambazo za kuendesha.

Msichana huyu ana furaha sana kwa sababu amepata dawa, amepokea dawa ya kujikinga maradhi tofauti kutoka serikali kuu ya Kenya. Tunashukuru sisi kama wakenya ambao wadaktari wameleta dawa hizi.

Huyu ni mgonjwa wa jino au meno , mwanaume huyo ambaye amevaa miwani nyekundu, alivalishwa ili macho yake isiumizwe na taa ambayo itawashwa na daktari.

Dawa hii ambayo iko kwa chupa inatibu magonjwa matatu ambazo zina sifa mbaya ya kumaliza watu au kuziadhiri wananchi humu nchini ya Kenya, magonjwa hizi moja tukisema ni virusi vya.

Dawa hiki ambayo iko kwa chupa hii inakinga ugonjwa mmoja peke yake. Ugonjwa hiyo sana sana inakuwa inaadhiri watoto peke yake na kuifanya kiwete au viwete. Ugonjwa hiyo ni ugonjwa ambayo inaitwa polio.

Huyu mama shida yake kuu ni maskio au sikio moja la kushoto . Sikio hiki kimekuwa na chafu sana ndani yake. Imekuwa inamuuma na mwilii inakua joto kichwa nzima inamuma kwa sababu ya sikio moja ambayo imeoza ndani .

Dawa hiki ambayo iko kwa chupa nyeupe inatibu magonjwa matatu ambayo zina sifa kizani humu nchini. Dawa hii inatibu ugonjwa kama virusi vya rubela , inatibu ugonjwa kama yellow fever .

Hawa ni madaktari ya watoto na wamama ambao wako na mimba. Wanasaidia wamama hawa kuzaa na kuwatunza watoto wale wako wagonjwa sana.

Jamaa hiki ananawa mkono kupitia mfereji ambayo ilitengenezwa na serikali. Mfereji hiki humu nchini haikuwangi mingi sana inakuwanga kidogo sana, na bado ananawa kwa kutumia sabuni ya kwamba yeye hataki kuwa mgonjwa.

Huyu ni mkulima ambaye ameamua kutibu kenye amepanda. Usipotibu chenye umepanda itakuwa na ugonjwa kwa sababu kuna wadudu na wanyama ambao wanaleta shida hiyo na wanafaa kuekwa dawa ili wakufe.

Kifaa hiki ni cha kubeba vitu kama dawa au damu ya watu ambayo inafaa kupimwa. Daktari wakizunguka kwa kijiji, wanatoa damu kwa watu ili wapime na wajue wako na ugonjwa gani. Wanatumia kifaa hiki kubeba.

Huyu ni daktari ya mti shamba ya kitamaduni ambayo bado kulingana na mimi yeye ni mchawi kwa sababu anatumia mawe na vitu kama hivyo kuitengeneza vitu.